Manthari kame na miamba. Kuna mti uliokauka unawashiria hali ya jangwa au ukame wa eneo hili. Miamba na ardhi yenye rangi ya kahawia iliyokauka inaonyesha mazingira magumu na yenye ukame. Anga lina mawingu meupe na buluu linaongeza tofauti ya rangi kwenye manthari.

Watu wawili waliovalia suti nyeupe za kujikinga, barakoa na glavu za buluu, wakisafisha na kuua viini katika nafasi ya ndani. Mmoja anatumia kifaa cha kunyunyuzia dawa, huku mwingine akifuta sehemu ya kaunta kwa kitambaa cha manjano.

Bango la Dr. Mduba, tiba ya magonjwa. Chini ya bango, kuna meza iliyotengenezwa kubwa ya mbao, na juu yake kuna chupa nyingi za aina mbalimbali, zikiwemo za kioo na za plastiki, zenye vioevu ndani. Baadhi ya chupa zinafanana na zile zinazotumika kuhifadhi dawa ya asili au miti shamba.

Watu wawili waliovalia suti ya kujikinga na maski wanaposhughulikia kemikali au vitu vyenye madhara katika mazingira ya viwanda. Mmoja wao anashikilia chombo chekundu chenye alama ya hatari ya kibayolojia ikionyesha kuwa wanashughulikia vitu vinavyoweza kuwa hatari. Hii inaashiria umuhimu wa usalama na tahadhari wakati wa kushughulikia kemikali hatari.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari na ana kifaa cha kichwa chenye mwanga kinachotumiwa kwa uchunguzi wa kina wa masikio, pua na koo. Anashikilia na kuchunguza kifaa kidogo.

Vitu vinavyohusiana na waganga wa jadi, hasa wale wanaotumia mbinu za kitamaduni, kama vile uganga na matibabu ya miti shamba. Vinavyoonekana ni pamoja na vibuyu vilivyopambwa kwa shanga na kitambaa, pamoja na vyombo vingine vinavyotumika katika shughuli zao za uponyaji.

Watu wengi hasa wanaume, wanaonekana wakiwa wamesimama na wengine wakiokota vitu, mahali ambapo kunaonekana gari iliweza kupata ajali. Gari hilo limeharibika sana, na vyoo vyake vikaweza kuvunjika.

Mtu aliyeketi chini. Amevaa nguo zenye michoro na mapambo. Mikono yake inaonekana ikishika au kushughulikia vitu mbalimbali. Anaonekana kushika kitu kinachofanana na mkia au kifaa chenye manyoya mkononi mwake. Na kuna vyombo vya udongo au mbao, vilivyowekwa karibu naye.

Muuguzi aliyevalia mavazi ya buluu na ana stethoskopu kwenye shingo lake, ana miwani, anaonekana akiwa ameshikilia mtoto mdogo, ambaye amezaliwa muda mrefu usiopita.

Mtu aliyevaa suti nyeupe ya kujikinga, barakoa ya gesi na glavu za kijani akionyesha kuwa anajikinga dhidi ya kemikali zinazotumika. Anatumia kifaa cha kunyunyuzia chenye bomba refu la manjano na pua ya kunyunyuzia ya kijani kinachotumika kusambaza dawa ya kuuwa wadudu.

Watu wawili wakiwa wamevalia barakoa ndani ya ghala au eneo la kuhifadhia bidhaa, labda vifaa vya msaada. Mmoja wao aliyevaa koti jeupe la maabara au sare inayofanana, anashikilia kitu na kuashiria kwa kidole, akionekana kutoa maelekezo au kuelezea jambo.

Hapa n hospitalini, tunawaona watu wengi waliokuja ili kutibiwa, tunamuona mama mmoja aliyeshikilia mtoto wake na muuguzi anayehudumia mtoto huyo.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya au fundi akiwa amevaa koti la maabara, kofia ngumu ya usalama na barakoa. Anashughulikia silinda za oxijeni ambazo zimepangwa kawa safu, katika chumba ambacho kinaonekana kuwa kituo cha matibabu.

Kundi la wanawake wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yanayoonekana kuwa ya kimaasai wamekusanyika nje katika eneo la wazi labda wakihudhuria mkutano au mafunzo. Mmoja ambaye huenda ni mwalimu au mwezeshaji amesimama mbele yao akiongea. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo machache na milima kuashiria mazingira ya vijijini.

Wafanyikazi wakipakua mitungi ya oksijeni tupu, baada ya kuletewa katika kiwanda cha oksijeni. Kiwanda hiki kinatoa oksijeni kwa hospitali za Kenya, na kimekua muhimu hasa wakati wa majanga.

Mazingira ya kliniki ya meno ambapo daktari amevalia sare ya buluu ya kliniki, kofia ya nywele na barakoa ya uso. Anaonekana akimchunguza au kumtibu mgonjwa wake ambaye amekalia kiti cha meno na amevaa miwani ya kinga ya rangi ya chungwa. Anaonekana akipokea matibabu au uchunguzi wa meno.

Meza nyekundu iliyojaa chupa na vyombo mbalimbali vingine vikiwa na vimiminika vya rangi tofauti na vingine vikiwa na dawa au bidhaa nyingine. Inaonekana kama miti shamba au dawa mbadala zikiwa zimepangwa kwenye meza huku kukiwa na rundo la magazeti au vitabu karibu na meza.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wamevalia fulana za buluu nyepesi na nembo. Wanaonekana kuwa kwenye tukio au mkutano, na mwanamke mmoja upande wa kulia anaonekana kuongea na kundi hilo, huku akishika karatasi au vipeperushi.

Mandhari ya hospitalini, ambako tunamuona mwanamke mmoja akiwa amesimama nje ya kinachofanana na kifaa cha kuwaekea watoto wadogo baada ya kuzaliwa. Anaonekana akijaribu kuweka mkono wake ndani ya kifaa hicho.

Timu ya madaktari na wauguzi wakiendesha upasuaji katika Chumba Cha upasuaji cha hospitali. Madaktari wamevaa nguo za upasuaji za kijani na kofia na wanatumia vifaa vya matibabu kwenye mgonjwa aliyelala kwenye meza ya upasuaji. Muuguzi mmoja anasimama kando akifuatilia kwa utaritibu.

Mkulima aliyevaa suti nyeupe ya kujikinga na glavu za bluu anapulizia mimea akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa kinachoshikiliwa mikononi na tangi la rangi ya chungwa mgongoni.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa barakoa na kanzu nyeupe zinazofanana na zile za mahabara wakifanya kazi katika mazingira yanayoonekana kama kiwanda au semina. Aliye mbele anatumia mashine ya kushona huku kukiwa na rundo la barakoa zilizo kamilika au nusu kukamilika mbele yake.

Eneo hili linaonekana limenyesha na kukawa na maji mengi yaliosababisha mafuriko. Tunaliona gari hili likijaribu kupita katikati ya maji haya ili liweze kufika linakoenda.

Darasa la shule ambalo lina mwalimu anayeonekana amevaa barakoa anasimama mbele ya ubao mweusi akielekeza au kufundisha. Wanafunzi wamekaa kwenye madawati ya mbao, wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya bluu na mikono ya rangi ya chungwa. Baadhi yao wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa.

Sherehe au uzinduzi wa uradi unahusiana na maji. Wanaume wawili wakiwa wamevalia suti, mmoja akiwa mweusi na mwingine mweupe, wanaonekana wakikata utepe mwekundu, ishara ya uzinduzi au ufunguzi.

Mazingira ya kliniki au hospitali ambapo wataalamu wa afya wanatoa huduma kwa mgonjwa. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya amevalia kanzu nyeupe ya maabara na barakoa akimhudumia mwanaume aliyeketi mezani ambaye anaonekana akipimwa au kupokea matibabu. Meza ina vifaa vya matibabu na simu ya mkononi.

Watu kadhaa wakiwemo wanawake na wanaume wakitumia kituo cha kunawa mikono chenye chombo cha maji na sabuni labda kama hatua ya kuzuia kuenea kwa magonjwa. Baadhi yao wamevaa barakoa. Kituo hicho kiko nje karibu na jengo ndogo lenye ishara inayosoma agent . Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au nje ya mji.

Wafanyakazi wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, wakishughulikia mwili wa marehemu. Uwezekano mkubwa ni wa mtu aliyefariki kutokana na ugonjwa hatari. Mfanyakazi mmoja anaonekana akinyunyuzia dawa ya kuua viini kwenye mwili huo uliolala kwenye machela.

Mkono wa mtu aliye na vipele vinavyofanana na vile vya ugnjwa wa mpox, na mkono mwingine uliovaa kinga, labda wa mtaalamu wa afya anayemhudumia mgonjwa huyu.

Watu kadhaa wanaoonekana wakiwa ndani ya maabara wakiwa wamevalia kanzu nyeupe, mmoja wao ni msichana aliyevalia miwani na barakoa. Wanaonekana wakiwafanya utafiti wa kisayansi.

Huyu ni mkulima aliye shambani mwake tunakoona mimea yake imemea vizuri. Mkulima huyu anapulizia mimea yake dawa, ili iweze kumea bila taabu yoyote.

Hiki ni chumba cha matibabu ya meno. Daktari anaonekana amevaa miwani ya kumsaidia kuona ndani ya mdomo. Amevalia barakoa ya buluu. Mgonjwa amelazwa kwenye kiti cha daktari, anaangaliwa ndani ya mdomo na amevalia miwani ya pinki.

Ngamia aliyejilaza chini na amebeba mzigo mwekundu kwenye mgongo wake. Anakaa aliye na njaa, na aliyejilaza hivi ili aweze kupata nguvu ya kuendelea kutembea. Mandhari haya, yanakaa ya mahali ambako kuna ukame ukame.

Mwanamke mmoja anaonekana akipokea sindano ya chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya huku akiwa amevaa barakoa na kushikilia karatasi labda fomu ya hidhini au rekodi ya chanjo. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi na watu wengine wakiwa wamekaa au wakisubiri zamu yao kuashiria kampeni ya chanjo inayoendelea.

Wanaume watatu, wawili ambao wanaonekana kuwa wafanyikazi wa afya, wamevalia barakoa ili kujikinga na wanaonekana wakimpima mmoja aliyekalia kwenye kiti.

Wanawake wawili, mmoja akionekana kuwa muuguzi, aliyevaa nguo za kujikinga, anaonekana akimtibu mtoto, aliye kwenye paja la mwanamke mwingine, ambaye anaeza kuwa mzazi au mlezi.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama, ameketi kitandani na anamshika mtoto mchanga kwa upole akimnyonyesha. Anaonekana mwenye furaha na utulivu. Mazingira ya ndani enye kuta za rangi ya bluu, kitanda cha hospitali chenye magurudumu na meza ndogo ya kando. Kuna chandarua cheupe kilichoning'inia juu kinacho weza kutumika kujinginga na mbu.

Mtaalamu wa maabara akifanya kazi katika maabara ya matibabu. Mtaalamu huyo ambaye anaonekana kuwa mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na glavu na anashughulikia sampuli za damu kwenye mirija ya majaribio huku akiandika kwenye daftari. Vifaa mbalimbali vinaonekana mezani ikiwemo mashine na kompyuta.

Watoto watatu, mmoja anayechota maji kwenye tanki, na wengine wakingoja wafikiwe ili wachote. Tanki hilo lina ujumbe unaosema, tunakunywa maji safi yaliyotolewa na Hopecore.

Kambi ya matibabu ya meno ya bure. Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Nyuma kuna bango lililoandikwa washirika wote, wanaotoa huduma hizi.

Kina mama waliobeba mitungi vichwani mwao, wamevalia mashuka na mabangili ya kimasai, wanaonekana wakielekea mtoni kuteka maji ili wawe na maji manyumbani mwao, kwa sababu hawana mifereji ya kuwapa maji.

Mwanamke aliyevaa shanga za kitamaduni na nguo za rangi akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki akishikilia mtoto. Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe, barakoa na kofia. Ameketi karibu na mwanamke huyo. Sanduku la bluu linaonekana. Anatayarisha sindano au chanjo.

Vidonge vya SHENEED ni virutubisho vinavyoongeza nishati na nguvu mwilini. Vinasaidia ngozi, nywele na kucha. Vinarekebisha uzalishaji wa seli za damu na pia ukuaji wa kijusi.

Chumba cha upasuaji chenye vifaa za matibabu na mwangaza unaofaa kwa utaratibu huo. Watu kadhaa waliovalia mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa, wakijihusisha na utaratibu wa matibabu.

Watu wakiwa kwenye foleni, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakisubiri huduma au usajili katika eneo la wazi lenye viti na meza. Mbele, mmoja anaonekana akisajili au kutoa nyaraka kwa mtu aliyeketi kwenye meza.

Chupa ya virutubisho ambayo ni nyeupe na ina lebo ya rangi ya machungwa na buluu. Lebo inaonyesha jina la bidhaa pamoja na maelezo ya dawa hizo. Vidonge hivyo vilivyomwagika ni vya rangi ya manjano, na vina umbo la mviringo vikionekana kama vimejazwa mafuta.

Mtu anayepokea matibabu ya meno akiwa amelazwa kwenye kiti. Mtaalamu aliyevalia glavu anaonekana akitumia kifaa kinachotoa mwanga wa buluu ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Mtu aliyevaa vifaa vya kijikinga, ikiwemo barakoa na nguo nyeupe. Akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa katika eneo linaloonekana kawa soko au ghala la bidhaa. Kuna masanduku ya mbao yaliyojaa vitu kama vile mboga au matunda na pia kuna mifuko mkubwa ya plastiki na turubai ya buluu, ikionyesha mazingira yenye bidhaa nyingi au taka.

Mkono wa mtu akimiminia vidonge vya manjano vinavyofanana na virutubisho au vitamini, kutoka kwenye chupa ya glasi kwenda kwenye kiganja chake. Vidonge hivi vinaoneka kuwa vya vitamini.

Darasa au ukumbi wa shule, kutokana na madawati, viti na madirisha ya shule. Mwanaume mzima amesimama mbele, akionekana kutoa somo au mada fulani, kwa kundi la watoto walioketi kwenye madawati. Kuna mabango au matangazo yaliyobandikwa ukutani nyuma.

Kaunta ya mapokezi yenye nembo ya dental care iliyoandikwa kwa herufi nyekundu na nyeupe. Juu ya kaunta kuna televisheni iliyowekwa ukutani, kushoto kuna mlango wa kioo wenye maandishi yaliyochongwa au kugadishwa, ambayo yanaweza kuwa jina la kliniki au saa za kazi. Sakafu inaonekana kuwa safi na ing'aayo.

Tanki kubwa la maji linaonekana kuwa la chuma lenye umbo la mstatili na limejengwa kwa paneli zenye muundo wa mraba mraba zikionyesha uimara. Limewekwa juu ya mnara mrefu wa chuma ambao unaonekana kuwa na ngazi ya chuma inayopanda hadi juu ya tanki.

Mtafiti au mwanasayansi akiwa amevaa koti la maabara na barakoa, akifanya kazi ndani ya chumba cha usalama wa kibiolojia. Anaonekana akishughulikia mirija ya kupima na vifaa vingine vya maabara, akifanya utafiti au uchunguzi wa kisayansi.

Bajaji tatu zinazoonekana zikipitia mahali ambapo kuna mafuriko. Bajaji hizi zinakaa nikama zaweza zikatumbukia wakati wowote kwa sababu mahali hapa kumejaa maji sana.

Mwanamke mjamzito amelala chini huku mhudumu wa afya anayeonekana kama nesi au mkunga akifanya uchunguzi wa tumbo lake. Wanawake wengine kadhaa wanaonekana wameketi nyuma wakifuatilia au wakisubiri huduma. Mazingira yanaonekana kuwa nje chini ya mti na kuna viti vichache vinavyoonekana nyuma.

Mfanyakazi wa afya anatoa chanjo kwa mtu aliyeketi huku mtu mwingine aliyekaa karibu akisubiri au amechanjwa tayari. Watu wote kwenye picha wamevaa barakoa ikionyesha umuhimu wa kujikinga wakati wa janga. Nyuma ya watu kuna bango lenye maelezo au maelekezo kuhusu chanjo ikisisitiza umuhimu wa chanjo kama njia ya kupambana na virusi.

Chupa kubwa yenye labo iliyoandikwa dawa ya kifafa, na inaeleza kuwa dawa hiyo inatibu aina zote za kifafa, na inapaswa kutumika kwa siku arubaini, pia inasema kuwa ni ya miti shamba, iliyodhibitishwa kisayansi, na inatibu bila madhara yoyote.

Mwanamke anayeosha mikono yake kwenye chanzo cha maji ambacho kinaonekana kuwa kisima kilichojengwa au sehemu ya mradi wa maji, anaonekana akitumia maji safi yanayotiririka, jambo linaloweza kuashiria upatikanaji wa maji salama na safi katika jamii yake. Mwanamke huyu ana tabasamu usoni.

Watu waliosimama wakiangalia barabara iliyoharibiwa na mafuriko. Wanaangalia maji yanayoteremka kisha wanaona matope yaliyoundwa kutokana na maji kuungana na mchanga.

Kambi ya matibabu au kliniki, ambapo wataalamu wa afya wamevaa sare nyeupe na barakoa, wanatoa huduma kwa mgonjwa. Kuna vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye meza, na watu wengine wameketi wakisubiri au wakifuatilia shughuli hiyo.

Mwanaume mwenye ndevu fupi, aliyevaa shati jeupe na lenye mikono mirefu na michoro ya rangi mbalimbali. Anaonekana akipanga au kuchukua bidhaa kutoka kwenye rafu.

Mfanyakazi wa afya anayevaa kanzu nyeupe ya maaabara, barakoa ya rangi ya samawati na miwani akionyesha kujitolea kwao katika huduma za afya. Nyuma yake kuna watu wengine wasio wazi baadhi yao pia wakiwa wamevaa barakoa wakipendekeza mazingira ya kliniki au kituo cha chanjo.

Mabuyu kadha yaliyopambwa na kamba na shanga za rangi mbalimbali, zikiwa zimelala chini kwenye udongo, pia kuna chupa ya plastiki na rangi ya chungwa iliyoanguka chini karibu na mabuyu hayo.

Daktari wa meno aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa, anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa aliyekaa kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyo ni mwanamke ambaye amefungua kinywa chake, na daktari anatumia vifaa vya meno kumsaidia.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi ya buluu na tochi kichwani. Akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, anaonekana akitumia vifaa na mgonjwa amefungua mdomo wake akionyesha kwamba anapokea matibabu.

Muundo mdogo unaofanana na choo au jengo la usafi, lililojengwa kati eneo la wazi la mashambani. Lina kuta za mbao na paa za mabati na linaonekana kuwa na milango miwili mbele, karibu na jengo hilo kuna muundo mwingine wa chini unaofanana na mfumo wa maji au tanki la maji.

Mwanamke anayepokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Labda katika kampeni ya chanjo au kituo cha afya. Tukio hili linafanyika nje chini ya hema, na kuna mhudumu mwingine wa afya akisimama karibu. Mandhari haya yanaweza kuwa sehemu ya juhudi za chanjo nchini Kenya.

Chupa ya virutubisho vya lishe vya Ginnastic Nutrition Sol-D. Bidhaa hii imeundwa kusaidia afya ya mifupa, moyo, misuli na mfumo wa kinga. Chupa ina vidonge thelathini.

Mfanya kazi wa afya anayevalia barakoa na aproni ya blue , akimpa chanjo mtu mzima, anayeketi kwenye kiti mkono wake wa kushoto. Kando yao kunaonekana container la baridi na mfuko mkubwa wa manjano, wenye alama ya wacha.

Mtaalamu wa macho akimchunguza mgonjwa. Anatumia kifaa ambacho hutumika kuchunguza kwa undani sehemu mbalimbali za jicho kama vile kope, koni, lenzi na retina. Mtaalamu anaonekana akichunguza jicho la mgonjwa huku mgonjwa akiwa amekaa kwenye kiti na ameweka kidevu chake kwenye sehemu maalum ya kufaa.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi rasmi ya kujikinga ikiwemo suti nyeupe ya kujikinga na kemikali, kinyagocha kupumulia, miwani ya usalama na mkanda ya usalama, akishughulikia mikebe ya kemikali au vifaa vya kusafisha katika ghala au eneo la kuhifadhi.

Kundi kubwa la nzige wakiwa wametua kwenye mmea wa mahindi. Nzige hawa wanaonekana wengi na wamefunika sehemu kubwa ya jani na tunda la mahindi, jambo linaloashiria uvamizi unaoweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao.

Mandhari ya hospitalini, hasa chumba cha uzalishaji. Muuguzi au mhudumu wa afya amevalia sare za blue na kofia yenye maua. Ameshikilia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali.

Ni mtoto aliye na vipele au vidonda vingi kwenye mikono na miguu yake, ambavyo vinafanana na dalili za ugonjwa wa ndui ya nyani. Vidonda hivi vinaonekana kama malengelenge, au makovu yaliyokauka, yakienea kwenye ngozi ya mikono na magoti.

Mkulima anayepulizia dawa shambani akitumia kifaa cha kubeba mgongoni. Mimea yake inaonekana kuwa ambayo imemea vizuri sana na akiendelea kunyunyuzia dawa ataweza kupata mazao mengi.

Hili ni tangazo la biashara la bidhaa iitwayo Siha headache solution inayotangazwa na Daktari Ishmael. Bidhaa hii inadaiwa kutibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa, tatizo la kupoteza fahamu, kipandauso, kizunguzungu cha mara kwa mara.

Tunamuona mama anayenawa mikono yake, kisha kuna mtoto anayemwangalia mama huyu akinawa. Tanki linalowekwa maji haya ya kunawa linaonekana lilipatianwa na UNICEF.

Wanawake wawili wakitabasamu katika mazingira ya Kliniki ya meno. Mwanamke mmoja anayefanana na daktari wa meno akiwa amevalia sare ya daktari na miwani. Amesimama nyuma ya mwanamke mwingine ambaye ameketi kwenye kiti cha meno na anatoa ishara ya kidole gumba juu.

Watu kadha wanaonekana wamesimama na kutembea katika eneo lenye udongo mwekundu, wengi wakiwa wamevalia nguo za kitamanduni. Kuna mikokoteni kadha yenye magurudumu, kila mmoja ukiwa umebeba vyombo vikubwa vya plastiki vya rangi ya njano na nyeupe, ambavyo kwa kawaida hutumika kuhifadhi na kusafirisha maji.

Mwanaume aliyevalia shati la miraba miraba na kofia ya buluu na ana barakoa usoni, anaonekana kufumba macho labda kutokana na sindano. Mtaalamu wa afya anaonekana akimpa chanjo begani.

Muuguzi au mhudumu wa afya, amesimama karibu na kitanda cha hospitali, akimwangalia mtu aliyefunikwa n shuka nyeupe. Kwenye shuka kuna nembo, kwenye meza iliyo karibu kuna kifaa cha kufuatilia, ishara muhimu za mgonjwa.

Mandhari haya ni ya hospitalini, huku tunawaona watu wawili, mmoja akiwa mwanamke na mwingine mwanaume aliyeshikilia mtoto mdogo. Wanaonekana kuwa na furaha sana, kwasababu ya mtoto wao kuweza kuzaliwa.

Kibuyu kikubwa kilichokaushwa na pengine kutibiwa kinachoonekana kuwa na maumbo mawili yaliyowekwa juu ya jingine. Kimepambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi zilizofungwa katikati, na pia kuna kamba nyeupe na vitu vinavyofanana na mizizi au mimea uliokaushwa ikining'inia kutoka juu na chini ya kibuyu.

Mwanamke akibeba mtungi mkubwa wa maji wa rangi ya manjano mgongoni mwake, akitumia kamba au mkanda. Anaonekana akiwa katika eneo kame au la vijijini ambalo linaweza kuashiria changamoto ya upatikanaji wa maji hasa katika maeneo kame.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa makoti meupe yanayoashiria labda ni wataalamu au wanafunzi wa masomo ya kisayansi au afya. Wamekusanyika nje katika eneo la wazi lenye udongo na miti kwa nyuma. Kuna vifaa kadhaa ikiwemo pipa la buluu na vifaa vingine vya plastiki vinavyoweza kuhusiswa na shughuli za maji au usafi.

Watoto wawili ambao wananawa mikono kutoka kwenye tanki ndogo, wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya jengo ambalo linaonekana kuwa hospitali au shuleni, wamefurahi sana kuwa wakinawa mikono yao.

Mwanamke akimsaidia msichana kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono cha UNICEF ambacho kimefungwa karibu na tangi kubwa la maji. Wote wawili wamevaa barakoa ikionyesha umuhimu wa usafi na hatua za kuzuia magonjwa hasa wakati wa jangaa.

Tangazo la kliniki ya mimea ya asili. Inatangaza tiba za asili kwa asilimia mia moja, zinazopatikana ndani na nje ya Tanzania. Lina number ya simu kwa maelezo zaidi, na linaonyesha bidhaa za mimea za asili, kama vile mbegu za tikiti maji na mimea mingine ya dawa.

Mtu aliyesimama katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka, wakifunika sehemu kubwa ya mimea, iliyo nyuma na kote karibu naye. Wanaonekana kuwa katika eneo lenye mimea mingi, pengine shambani au eneo la malisho. Na uwepo wao, unaashiria tishio kwa mazao ya chakula.

Chanjo ya polio ikiwa imewekwa kwenye chombo cha kuhifadhia. Inaonekana kuwa na vijichupa vidogo, viliyojazwa vimiminika vyekundu, ambavyo vinaweza kuwa dozi ya chanjo au sampuli zinazohusiana na chanjo.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa nesi au daktari akimhudumia mtoto mchanga . Mtaalamu huyo amevaa sare ya matibabu na ana stethoscope shingoni. Mwanamke mwingine ambaye huenda ni mzazi au mlezi wa mtoto yuko karibu na anaonekana kumwangalia mtoto kwa makini wakati wa huduma hio.

Mfanyakazi wa afya akimchunguza mtoto mdogo ambaye anaonekana kulia huku akiwa ameshikiliwa na mwanamke mwingine labda mama au mlezi wake. Inaashiria juhudi za kutoa huduma za afya hasa kwa watoto na akina mama ikiwemo chanjo, matibabu ya magonjwa na usaidizi wa lishe katika maeneo yanayohitaji.

Daktari wa meno anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa akisaidiwa na msaidizi wa meno au nesi, ambaye ameshikilia kifaa kinachotoa mwangaza au kuvuta mate. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na anapokea matibabu.

Hapa ni hospitalini. Tunaziona vifaa mingi za hospitali. Tunamwona nesi aliyevalia mavazi ya buluu akimfunga mtoto mdogo anayekaa amezaliwa muda usio mrefu na shawl nyeupe.

Mfanyakazi aliyevalia koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa, akikagua mitungi ya oksijeni . Anaonekana akitumia chombo cha kijani kibichi kukagua mitungi hiyo, ambayo imepangwa kwa safu na inaonekana kuwa tayari kwa kujazwa upya au usambazaji.

Mhudumu wa afya ya meno amevaa kofia ya upasuaji na barakoa akimhudumia mwanamume aliyelala kwenye kiti cha meno na amevaa miwani ya kinga. Vifaa vya kumtibu vinaonekana vikiwa kando yao.

Daktari wa meno, aliyevalia barakoa, miwani maalum na glavu, akimuhudumia mgonjwa aliyevaa miwani ya kinga, katika clinic ya meno. Daktari anatumia kifaa cha kurekebisha meno, labda kwa ajili ya kujaza meno au matibabu mengine.

Mfanyakazi amevaa mavazi ya kujikinga ikiwemo suti ya rangi ya buluu, barakoa ya gesi na glavu, jambo linaloashiria kuwa anashughulikia kemikali au moshi unaweza kuwa hatari. Anatumia mashine ya kufukiza moshi ambao inatoa wingu zito la moshi. Ishara ya shughuli za udhibiti wa wadudu au kuua vimelea.

Vitu mbalimbali vilivyowekwa chini kwenye kitambaa cheusi na chekundu kilichotandikwa ardhini vinaonekana kuwa, chupa ya maji, nazi kadhaa, mayai mawili, mzizi au vipande vya mti na vinginevyo.

Wauguzi wawili waliovalia nguo zinazofanana, wakiwa katika wodi ya wazazi au watoto wachanga, wakiwahudumia watoto waliolala kwenye vitanda maalum au vifaa vya kuwapatia joto.

Watu walio kwenye boat , kwenye mto wenye matope, uwezekano mkubwa kufuatia mafuriko. Boat hizo zimejaa watu, wengine wakiwa wamevalia fulana nyekundu na zinaonekana zikipita karibu na makazi, yaliyojengwa karibu na kingo za mto, huku mimea kama migomba ikionekana nyuma.

Mtu mzima anayeonekana ameshikilia mtoto mdogo aliyelala kwenye paja lake. Amevaa fulana ya rangi ya kijivu na aproni ya rangi ya buluu, nyeusi yenye mistari nyeupe. Amekalia kwenye sofa, anaonekana akiongea au anamwangalia mtoto kwa makini.

Watoto watatu wakiwa wametabasamu, wakishika mikono yao iliyojaa udongo wa tope. Wamevaa nguo rahisi na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti, ikionyesha mazingira ya asili au vijijini. Wanaonekana wenye furaha kwa upana, licha ya mikono yao kuwa chafu, jambo linaloweza kuashiria furaha ya kucheza, au kushiriki shughuli fulani.

Kituo cha maji katika eneo kame. Kituo hicho kina jengo ndogo la blue na nyeupe, na kinatumika kutoa maji safi na salama kwa jamii. Wanawake kadhaa wanaonekana wakijaza vyombo vyao na maji, kutoka kwenye bomba la maji lililounganishwa na jengo hilo.

Muuguzi aliyevalia kanzu jeupe, anaonekana akitibu mtoto aliyelazwa kwenye paja la mwanamke mwingine. Mwanamke huyu anaangalia kinachomfanyikia mtoto huyu.

Wanawake wawili, mmoja akionekana kuwa muuguzi aliyevalia nguo nyeupe na miwani na mwingine akionekana kuwa mama au mlezi wa mtoto ambaye anashughulikiwa ili aweze kupona.

Wanaume wanne, wanaotembea mahali ambapo kuna maji mingi, yaliyosababishwa labda na mafuriko. Wengine wameshikilia viatu vyao kwenye mikono yao. Kuna watu kule nyuma, wanaowatazama.

Mwanamke aliyevaa barakoa huku akitembea na mwingine anaonekana akizungumza kupitia kipaza sauti katika eneo linalofanana na makazi duni au mtaa wa mabanda labda akitoa elimu kuhusu kitu fulani.

Mama aliyetabasamu akiwa ameshikilia mtoto wake, na kuna muuguzi ambaye amevalia barakoa ya bluu na mavazi ya labu anaonekana akimhudumia mtoto huyu.

Mwanamke amesimama mbele ya ubao mweusi, akishika kitu kinachoonekana kama nguo au bidhaa, huku akitabasamu kwa furaha. Mwingine aliyeshikilia maji ameketi chini upande wa kulia, akimwangalia mwanamke aliyesimama.

Muuguzi au mhudumu wa afya aliyevaa barakoa ya buluu na sare ya manjano akitayarisha chanjo. Anashikilia chupa ndogo ya dawa kwa mkono mmoja na sindano kwa mkono mwingine, akichukua kioevu kutoka kwenye chupa. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ndani ya jengo la kliniki au zahanati.

Hawa ni vijana wanaofanya kazi mtaani. Wanaonekana wakijaribu kurudisha takataka mahali pamoja, ili waweze kuziokota na kuzipeleka mahali ambako zinaeza zikachomwa.

Chupa hii ndogo ya kioo ina lebo inayoonyesha MMR, ikimaanisha kuwa ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Pia imeandikwa mililita ishirini, kuonyesha ujazo wake. Pia inahitaji kuwa imeagizwa na daktari.

Mwanaume aliyevaa koti la maabara, barakoa na miwani akichunguza chupa yenye kiowevu cha kijani kibichi ndani ya sanduku la kadibodi. Nyuma yake kuna masanduku mengine yaliyopanga ambayo yanaashiria usafirishaji wa chanjo.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kimasai na barakoa akipokea chanjo kutoka Kwa mfanyakazi wa afya aliyevaa vesti yenye nembo ya UNISEF. Tukio hilo linaonekana kuwa sehemu ya juhudi za chanjo nchini kenya hasa zinazolenga kuamsha sekta ya utalii.

Mwanamke mmoja aliyevalia shati la njano na anaonekana akizungumza au kutoa maelekezo kwa mwanamke mwingine. Amevaa barakoa na miwani na ana nywele zilizosokotwa. Mbele yake kuna chupa ya kusafisha mikono na karatasi kadhaa mezani. Huku mwanamke mwingine aliyebeba mtoto mchanga anaonekana akisikiliza kwa makini.

Mkulima akipuliza dawa ya kuua wadudu au magugu kwenye mimea shambani. Amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni na anatumia bomba refu lenye pua kupuliza dawa kwenye mimea. Vitendo kama hivi vinafanywa ili kuongeza mavuno na kudhibiti wadudu au magugu, ingawa matumizi salama ya kemikali hizo yanasisitizwa.

Soko linaloonekana kuuza vitu vya kitamaduni vya mila ya kimaasai. Chini yake kuna ubao, unaoandikwa vitu vyote ambavyo vinauzwa kwenye soko hii. Tunaziona bangili nyingi zilizotengenezwa vizuri.

Mtaalamu wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa kinachoitwa microscope katika kiliniki ya macho. Mtaalamu huyo ambaye amevaa miwani na koti jeupe la maabara anaonekana akitumia kifaa hicho kuchunguza macho ya mgonjwa aliyeketi mbele yake. Nyuma yao kuna chati za elimu kuhusu macho na mfumo wa binadamu.

Watu wawili wakitembea katikati ya kundi kubwa la wadudu wanaofanana na nzige ambao wameenea sehemu kubwa ya eneo hilo. Wadudu hao wanaonekana kuwa wengi sana, wakiruka na kutanda angani na nchini ardhini. Hali hii inaashiri uvamizi wa nzige ambao mara nyingi husababisha uharibifu mkubwa wa mazao na malisho.

Mtu anayepokea chanjo katika eneo la wazi, huku kukiwa na foleni ndefu ya watu nyuma yake, wakisubiri huduma hiyo. Mtu anayechoma sindano, amevaa koti la usalama la manjano, na yule anayepokea chanjo amevaa barakoa.

Mandhari ya hospitalini. Wauguzi wawili waliovalia nguo za hospitali na mavazi ya kujikinga, wanaonekana wakimshughulikia mtoto mdogo, ambaye amelazwa kwenye mashine ya kumchunga.

Mwanamke aliyevaa nguo ndefu yenye rangi ya kijivu na kitambaa cha rangi ya waridi kichwani na mkanda wa manjano kiunoni. Pembeni yake kuna vyombo vingi vya maji vya ukubwa tofauti na rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi na manjano vinavyoashiria mahali pa kuchota maji au mahali ambapo maji yanapatikana kwa shida.

Watu wengi wakijiangalilia lori kubwa, linalo onekana kuwa la mizigo baada ya kuanguka. Lori hili lilianguka kwenye barabara inayo onekana kuwa na maji, kwa hivyo lazima iwe ilikuwa inateleza.

Watu wanne, watatu wakiwa wamevalia kanzu nyeupe za hospitali au za wataalam wa afya, na mmoja akiwa amevalia kamba maalum ya kusaidia kutembea. Mazingira inaonekana kuwa ya hospitali au kituo cha ukarabati wa mwili.

Vitu vinavyo husishwa na shughuli za jadi au za kiganga kama vile dawa za asili, vyombo vya mila na vifaa vingine vinavyotumika katika matambiko au ukumaji wa kiasili. Inaonekana kama sehemu ya eneo la kazi la mganga wa jadi au mtaalamu wa tiba asilia akionyesha zana zake za kazi.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia glavu, barakoa na nguo za kazi. Wanashughulikia meno ya mgonjwa. Mmoja anaonekana akifanya kazi moja kwa moja kwenye kinywa cha mgonjwa, huku mwingine akishikilia vifaa na kusaidia.

Mfanyakazi wa afya ambaye anaonekana kuwa nesi akivaa barakoa ya bluu na sare ya bluu, akitayarisha sindano ya chanjo. Anaonekana akichota kioevu kutoka chupa ndogo kwa kutumia sindano, nyuma yake kuna watu wengine kadha wakiwa wamesimama, wakionyesha mazingira yanayofanana na kituo cha chanjo au kliniki wakati wa kampeni za chanjo.

Mtaalam ambaye amevaa suti ya majano ya kujikinga na barakoa ya gesi akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia kifaa cha kuchukulia sampuli. Mtu mwingine ambaye pia amevaa glavu za bluu na koti jeupe la kujikinga anashikilia kamba karibu na kichwa cha ng'ombe huyo.

Bidhaa za tiba herbs research , zikiwemo sabuni mbili zenye jina Powerful Top , na chupa mbili za mafuta zenye lebo ya Powerful Oil . Pia, kuna chupa ndogo yenye unga au mchanganyiko fulani. Maelezo kwenye lebo za sabuni yanaonyesha kuwa ni sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu.

Mwanaume akipokea ushauri kutoka kwa muuguzi wake. Mtaalamu wa afya anashikilia mfano wa uume, akitoa maelekezo au ushauri kwa mwanaume aliyeketi mbele yake.

Mandhari ya hospitalini ambapo tunawaona watu wawili, mmoja akiwa daktari, aliyevalia kanzu nyeupe na shati ya pink na miwani, akimuuliza mgonjwa wake ambaye ni msichana mdogo, kama anahisi uchungu kwa mkono wake.

Mkono ya mtu iliyoshikilia na kupanga pakiti kadhaa za pedi za usafi. Pedi hizi ni muhimu kwa usafi wa hivi kwa wanawake na wasichana. Uwepo wa pakiti nyingi unaweza kuashiria msaada au ugawaji wa bidhaa hizi muhimu. Hii inasisitiza umuhimu wa upatikanaji wa pedi za usafi kwa afya na ustawi.

Choo cha umma chenye rangi ya jano na kijani kibichi. Kuna mtu aliyesimama nje akigoja kufikiwa zamu yake. Mazingira haya ni mema sana. Yana nyasi na miti mingi.